Elimu ya watu wazima imewakusanya wanafunzi katika picha ya pamoja, wakitoa tabasamu la furaha, ndani ya ofisi. Mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua na mapazia ya kijani, meza kubwa iliyotengenezwa kwa mbao.

Elimu ya watu wazima iliyo wakutanisha wanafunzi walioketi kwenye viti vyeupe, wapo kwenye meza pana iliyotengenezwa kwa mbao yenye rangi ya kahawia na kutumia ngamizi bebeshi. Madhari ya eneo hilo likiwa ni darasa lenye madirisha mapana ya kupitisha mwanga mkali wa jua.

Elimu ya watu wazima iliyowakusanya wanafunzi walioketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, na kumskiliza mwalimu aliesimama mbele yao. Mandhari ya eneo hilo ikiwa ni darasa lenye madirisha yanayopitisha mwanga wa jua.

Elimu ya watu wazima inayotolewa kwa wanafunzi walioketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua. Mwalimu akifanya usimamizi humo.

Elimu ya watu wazima iliyowakusanya wanafunzi walioketi kwenye viti nje ya bustani zenye mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, wakiwasikiliza wakufunzi waliosimama mbele yao. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua na kuzungukwa na miti mirefu.

Elimu ya watu wazima, imewakusanya wanafunzi kimakundi wanaofanya majadiliano kwa kutumia kifaa cha kielektroniki. Mandhari ya eneo hilo likiwa na dirisha pana lenye kupitisha mwanga mkali wa jua.

Elimu ya watu wazima imewakusanya wanafunzi mbalimbali walioketi kwenye viti na kuwa na usikivu mkubwa, mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha mapana yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Elimu ya watu wazima iliyowakusanya wanafunzi walioketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia, wakimsikiliza mkufunzi akitoa elimu kwao. Mandhari ya eneo hilo likiwa na chupa za maji na mwanga mkali wa jua.

Duka la vitabu lililoweka nyaraka za bidhaa hio kwenye makabati maalumu yaliyokuwa na rangi nyeupe, mnunuzi akifanya kazi ya kuchagua. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa.

Elimu ya shule ya msingi ikitolewa na mwalimu wa jinsia ya kike akiwa ubaoni darasani, kwenye mandhari ya rangi nyeupe na mwanga mkali wa jua ukitamalaki hapo.

Shule ya msingi yenye vyumba vya madarasa mengi na milango ya mbao, vimezungukwa kwa bustani iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Shule ya msingi yenye wanafunzi waliovaa sare za rangi mbalimbali, walioketi kwenye madawati yenye rangi ya kawia wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele ya darasa na kutoa mafundisho, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Shule ya msingi yenye vyumba vya madarasa iliyokua na madirisha mapana, milango ya bluu na kuzungukwa kwa bustani iliyo stawi kwa maua ya rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua, anga likitanda kwa mawingu meupe.

Shule ya msingi yenye mandhari ya bustani zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi na miti mirefu. Mandhari eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua, ikiitanda kwa majengo yenye weupe kwa bati nyekundu.

Shule ya sekondari yenye wanafunzi mbalimbali walioketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ya rangi ya kahawia wakiwa na sare zao za buluu, shati nyeupe, sweta jekundu ndani ya darasa lenye madirisha mapana yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Shule ya sekondari yenye makabati yaliyotengenezwa kwa mbao yanayotumika kuhifadhi vitabu mbalimbali na nyaraka. Mwalimu akipata huduma eneo hilo lenye mandhari ya mwanga mkali wa jua.

Shule ya sekondari yenye wanafunzi waliovaa sare ya bluu, shati nyeupe, sweta jekundu wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia na mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha mapana yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Shule ya sekondari yenye bweni lina vitanda vingi vilivyopangiliwa kwa ngazi na magodoro yaliyofunikwa kwa mashuka ya rangi ya zambarau, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa.

Shule ya sekondari yenye wanafunzi waliokuwa ndani ya maktaba, iliyohifadhi vitabu kwenye mfumo wa makabati ya chuma, wakipata hiyo. Mandhari wa eneo hilo likiwa na madirisha mapana yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Shule ya sekondari yenye wanafunzi walioketi kwenye madawati na viti vilivyotengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia, wakiwa na wasimamizi ndani mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Shule ya sekondari yenye madarasa mengi na madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa mbao, mandhari ya eneo hilo likiwa na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda.

Chuo kikuu chenye wanafunzi mbalimbali walioketi kwenye viti ndani ya darasa lenye mwalimu mbele yao. Mandhari ya eneo hilo ikitandwa kwa mwanga mkali wa jua na madirisha ya vioo.

Chuo kikuu kina wanafunzi walioketi kwenye madarasa na madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ya rangi ya kahawia, wakimsikiliza mwalimu akitoa elimu eneo hilo. Mandhari ikiwa na mwanga mkali wa taa.

Chuo kina wanafunzi walioketi kwenye viti na kutumia meza pana iliyotengenezwa kwa mbao, wakifanya masomo kwa kutumia ngamizi bebeshi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa ikizungukwa kwa mapazia.

Chuo kikuu kikiwa na wanafunzi walioketi kwenye viti, na kutumia meza pana zilizotengenezwa kwa mbao yenye rangi ya kahawia wakifanya mazoezi ya masomo kwa ngamizi bebeshi; wakiwa kwenye chumba kipana chenye mwanga mkali wa jua, madirisha yakiwemo.

Chuo kikuu kikiwa na wanafunzi walioketi kwa makundi ndani ya maktaba yenye mpangilio mzuri wa vitabu mbali mbali mwanga mkali wa jua ukitanda ndani humo kukiwa na madirisha mapana.

Chuo kikuu kina wanafunzi walioketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, wakimsikiliza mhadhiri akiwa darasani mbele yao, mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye dawati lenye rangi ya kijani kibichi wakitumia ngamizi, bebeshi pamoja na nyaraka za vitabu mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua miti mirefu.

Chuo chenye wanafunzi walioketi kwenye viti na meza pana zilizotengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia wakiwa ndani ya maktaba pana yenye madirisha yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Chuo kikuu chenye wanafunzi waliokaa nje ya kivuli na kufanya majadiliano, wakitumia ngamizi bebeshi na nyaraka za vitabu, mandhari ya eneo hilo, likiwa na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na kufanya kazi mbalimbali kwa kutumia ngamizi bebeshi, kwenye madirisha yaliyokuwa mapana na kupitisha mwangaza mkali wa jua.

Chuo kikuu, chenye wanafunzi mbalimbali walioketi darasani na kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao. Mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha mapana yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi nje na kufanya majadiliano kwa kutumia ngamizi bebeshi na wengine wakiwa na vitabu, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua wakizungukwa kwa maua.

Chuo kikuu chenye wanafunzi walioketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, yenye rangi ya kahawia. Wakimsikiliza mwalimu akiwa mbele ya darasa na kutoa mafundisho. Mandhari ya eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa taa.

Chuo kikuu kina wanafunzi waliokusanyana kimakundi, wanaotumia angamizi bebeshi, walioegemea meza zilizotengenenzwa kwa mbao. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa, ikizungukwa kwa mapazia yenye rangi mbalimbali.

Chuo kikuu kina wanafunzi waliovaa barakoa wakiwa darasani wanamskiliza mwalimu aliyesimama mbele yao. Mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha mapana yanayopitisha mwanga mkali wa jua, wenye mazuio ya mapazia yenye rangi mbalimbali.

Chuo kikuu chenye wanafunzi walioketi kwenye madawati; yaliyotengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia, wakimsikiliza mkufunzi akitoa elimu. Mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha mapana ya vioo, vinavyopitisha mwanga mkali wa jua na taa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao na kutoa elimu kwao. Mandhari eneo hilo likiwa na mlango unaopitisha mwanga mkali wa jua.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa mtindo wa nusu mduara kwenye viti vya rangi nyekundu na kumsikiliza mwalimu akiwa ubaoni na kutoa elimu. Mandhari ya eneo hilo likiwa ni darasa lenye mwanga mkali wa taa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi darasani na kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa ikiambatana na vifaa mbalimbali vya kufundishia.

Wanafunzi mbalimbali wa chuo kikuu wakiwa wanatumia madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, na wameketi kwenye viti vyeusi ndani ya ukumbi mkubwa wenye madirisha mapana yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

chuo cha ufundi kikiwa na wanafunzi wakiwa wamevaa sare na makoti ya bluu wakikusanyana kwa makundi na kumsikiliza mwalimu akitoa maelekezo kuhusu vifaa mbalimbali, mandhari ya eneo hilo ikiwani karakana yenye madirisha ya kupitisha mwanga wa jua.

Chuo cha ufundi kina wanafunzi walioketi kwenye madawati wakiwa darasani na kufanya kazi hiyo ya kutengeneza simu na vifaa vingine vya kielektroniki. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Chuo cha ufundi stadi chenye wanafunzi waliovaa makoti ya bluu wenye kufanya kazi ya kutengeneza simu na vifaa vya kielektroniki, mandhari ya eneo hilo likiwa ni chumba chenye madirisha mapana yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa kiume na wakike wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao darasani. Mandhari ya eneo hilo likiwa lina mwanga mkali wa jua.

Chuo cha ufundi stadi kina wanafunzi wanaofanya kazi ya kutengeneza vifaa vya simu na elektroniki. Wakiwa kwenye darasa lenye madirisha linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Chuo cha ufundi kikiwa na wanafunzi walioketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, na kufanya kazi kwa kutumia vifaa vya kielekroniki kama kompyuta. Mandhari ya eneo hilo likiwa ni darasa lenye mwanga mkali wa jua na usimamizi wa mwalimu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa wamevaa makoti ya bluu darasani kwenye madirisha mapana na yenye kupitisha mwanga mkali wa jua, wakifanya mafunzo kwa vifaa vya umeme na elektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa darasani na kufanya kazi za umeme na kieletroniki kwa kutumia ngamizi bebeshi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Chuo cha ufundi stadi kikiwa na wanafunzi wakifanya kazi mbalimbali cha kielektroniki ndani ya chumba maalumu. Mwanga mkali wa jua ukiangaza eneo hilo kupitia madirisha mapana.

chuo cha ufundi stadi chenye wanafunzi mbalimbali walioketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia wapo kwenye mandhari ya darasa lenye mwanga mkali wa jua wakifanya masomo kwa vifaa mbalimbali vya kielekroniki.

Chuo cha ufundi stadi chenye wanafunzi walioketi kwenye madawati na kufanya kazi ya kutengeneza simu na vifaa vingine vya kielekroniki, mandhari ya eneo hilo likiwa ni darasa lililotanda kwa mwanga mkali wa jua.

Chuo cha ufundi stadi chenye wanafunzi waliovaa makoti ya bluu, wakiwa darasani na kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kielektroniki. Mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha mapana yenye vioo na kupitisha mwanga mkali wa jua.

Chuo cha ufundi stadi kikiwa na wanafunzi waliovaa makoti ya bluu, wakifanya kazi za ufundi kwa kutumia vifaa vya kielektroniki mandhari ya eneo hilo likiwa na meza makabati yaliyojengewakutani na madirisha mapana inayopitisha mwanga mkali kwa jua.

Chuo cha ufundi stadi chenye wanafunzi wanaovaa barakoa, wanaofanya kazi kwa kutumia vifaa vya kielektroniki. Mandhari ya eneo hili ikiwa ni viti na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Chuo cha ufundi stadi, chenye wanafunzi waliovaa makoti na kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kielektroniki, wakiwa darasani. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Chuo cha ufundi stadi chenye wanafunzi walio ndani ya darasa, na kufanya kazi za kutengeneza simu na vifaa vya kielektroniki. Mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha, yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Chuo cha ufundi stadi chenye wanafunzi walioketi kwenye madawati na kufanya kazi kwa kutumia vifaa vya kielektroniki. Mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha mapana yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Chuo cha ufundi stadi chenye wanafunzi waliovaa makoti ya bluu, wanaofanya kazi za kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha mapana ya vioo, yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Chuo cha ufundi stadi chenye wanafunzi ndani ya darasa wanaofanya kazi ya kutengeneza samani kwa kutumia mbao. Mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha mapana yanayopitisha mwanga mkali wa jua.